Mifereji ya plastiki imepangwa kwa mipangilio wima ikiwa ma mimea ya kijani kibichi inayokua vizuri, Majani ya mimea kwa wingi na baadhi yanatundika chini. Jumba na mabomba ya maji yanaonekana pembeni na boksi la buluu limetegwa upande wa kulia wa chini.

Mifumo ya bomba meupe, imesimamishwa kwa mbao na kupangwa kwa ngazi. Mimea ya majani ya kijani imemea ndani ya mashimo yaliyokatwa juu ya mabomba. Mazingira yanadhihirisha bustani ya kisasa yenye kutumia teknolojia ya maji. Mwanga mwingi huingia kupitia kuta za plastiki nyepesi ikiashiria eneo la kilimo cha kisasa kilichofunikwa.

Mimea midogo imetandazwa kwenye mifereji meupe ya plastiki ndani ya jengo lenye paa la uwazi. Mwanga wa jua unaingia kutoka upande wa kulia ukimulika majani ya kijani kibichi. Udongo haubebwi moja kwa moja bali kila mmea uko kwenye chombo kidogo cheusi. Mfumo huu unaashiria kilimo cha kisasa.

Shamba limeandaliwa vizuri kwenye uwanja wa nyuma ya nyumba. Mimea imelazwa ndani ya mabomba ya plastiki huku mengine yakiwa kwenye chungu kilichopangwa ardhini. Mazingira yamepambwa kwa ustadi , yakionekana safi na ya kuvutia yakiashiria ubunifu na utunzaji wa mazingira ya nyumbani.

Mmea wa majani mabichi, umepandwa kwenye mifereji ya plastiki nyeupe iliyonyanyuliwa juu ya ardhi. Maji yanatiririka taratibu kutoka kwenye mifereji hiyo, huku mizizi ya mimea ikiwa ndani. Teknolojia ya kisasa ya kilimo inatumika kwa ufanisi mkubwa bila kutumia udongo mwingi. Mazingira yana vutia na yamejaa uhai.

Mimea imepangwa kwa mstari kwenye mabomba meupe yaliyoinuliwa juu ya ardhi. Mabomba hayo yana mashimo maalum ambapo kila mmea umepandwa. Njia hii hutumia teknolojia ya kisasa ya kilimo cha maji bila udongo. Mandhari ya nyuma inaonyesha mazingira ya asili yenye miti.

Miche michache ya mimea imepandwa kwenye vifaa maalum vya kupandia ikiwa katika hatua za mwanzo za ukuaji. Majani yake yanaonekana kuwa na afya ishara ya matunzo mazuri na mazingira yanayofaa kwa kilimo cha ndani.

Majani yanamea juu ya mabomba meupe yaliyopangwa kwenye mstari wenye mazingira ya udongo wa ndani. Mimea hiyo imelishwa na maji yanayopita ndani ya mifumo ya plastiki, ishara ya kilimo cha kisasa. Mpangilio huu ni mbinu ya kisasa ya kutumia nafasi kidogo kuzalisha mazao mengi.

Mabomba ya plastiki yamepangwa kwa safu mbalimbali, yakiwa yamepandwa mimea ya kijani mithili ya mboga. Mfumo huo wa kilimo wima umetengenezwa na kutumia vifaa rahisi na umewekwa juu ya fremu za mbao. Mazingira yanazungukwa na miti na anga la wazi.

Mimea ya mboga imepangwa kwa mstari kwenye fremu za mbao ndani ya chumba chenye paa la plastiki. Mwanga wa asili unaingia kutoka juu na mazingira yanavutia kwa kilimo cha kisasa. Mazao yanaonekana kuwa na afya nzuri.

Mimea imelimiwa ndani ya mabomba yaliyonyanyuliwa juu Kwa usaidizi wa miundombinu maalum. Mabomba sita yana safu za mimea iliyopandwa na udongo. Pembeni ndio nyeusi yenye kifuniko cha manjano imewekwa ikihusishwa na mfumo wa umwangiliaji.

Mistari mirefu ya mimea ya majani mapana ya kijani imepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye shamba. Majani haya yanaonekana yamekomaa na yamejaa afya. Udongo kati ya mistari umewachwa wazi kurahisisha upaliliaji wa uvunaji. Mazingira yanatoa taswira ya kazi nzuri ya kilimo cha bustani.

Mimea mirefu yenye majani mapana, imepangwa kwa mistari kwenye udongo mwekundu. Bustani hii, imelimwa kwa mpangilio mzuri na kuonyesha ukuaji mzuri wa mazao. Nyuma ya mimea hiyo, miti ya kawaida inaonekana ikizunguka eneo hilo la kilimo. Mazingira yanadhihirisha kazi ya mkulima, mchapakazi shambani.

Kundi kubwa la ndege wa kufugwa wamejaa kwenye banda lenye paa la bati. Wengine wanasongamana karibu na vyombo vya chakula vilivyojaa. Sakafu imefunikwa na udongo au mabaki ya chakula. Mwanga wa mchana unaingia kupitia madirisha makubwa ya wazi yaliyo ukutani. Mazingira hayaelekei kuwa ya kelele nyingi.

Jengo lenye paa la plastiki limetanda juu ya mashamba yaliyopangwa kwa mistari. Mimea ya kijani imestawi vizuri juu ya udongo wenye unyevu. Njia ya saruji inakatiza kati ya mistari hiyo. Taa na bomba za kunyunyuzi maji zimesimamishwa juu. Mazingira haya yanadhirisha kilimo cha kisasa chenye mpangilio mzuri.

Shamba kubwa limejaa mimea ya mahindi iliokomaa hatua za mwanzo. Mandhari ya kijani kibichi inaambatana na miti iliotawanyika kwa umbali. Chini ya anga lenye mawingu mepesi mazingira haya yanaashiria msimu mzuri wa kilimo.

Majani ya kijani yanamea kwa wingi chini ya paa la plastiki yenye umbo la duara. Muundo huu unaopitisha mwanga, hutumika kuhifadhi joto na unyevu kwa ajili ya kukuza mazao. Mimea imepangwa kwa mistari sawia ikiashiria kilimo cha kisasa chenye mpangilio bora na utunzaji wa hali ya hewa.

Mifuko ya plastiki yenye umbo la silinda imetundikwa kutoka juu. Kila mmoja ukiwa umejaa mabaki ya mimea yaliyokaushwa. Vitu vyeusi vyenye umbo la vigae vimechipuka kutoka pembeni mwa mifuko hiyo kwa uwingi, vikiwa katika makundi tofauti. Mazingira yanadhirisha shughuli ya kilimo cha kisasa cha ndani.

Mashine kubwa ya kilimo inahamisha mazao kutoka shambani hadi kwenye gari la kubebea. Ardhi imejaa matope mazito na michirizi ya matairi inaonekana wazi. Mazingira yanaonyesha kazi ya mavuno inayoendelea kwenye shamba lenye udongo wa mfinyanzi ikihitaji vifaa maalum vya ufanisi zaidi wa kazi.

Bustani kubwa imetandikwa kwa plastiki ya kijani ya kuzuia jua kali. Mimea ya matunda imepangwa kwa mstari wa moja kwa moja. Ardhi imetengenezwa vizuri. Udongo umetangazwa vizuri kwa ajili ya kilimo. Mwanga wa kutosha unaingia upande wa juu ukisaidia ukuaji wa mimea. Mazao yanaonekana yamekomaa tayari kuvunwa.

Mimea imepangwa kwa mistari miwili mirefu ndani ya chumba chenye paa la plastiki. Mazao yamepandwa juu ya mabanda yaliyojengwa kwa mbao na vyombo maalum vya kupandia. Njia ya nyasi imetenganisha mistari ya mimea. Nuru hupenya kutoka juu, ikisaidia ukuaji wa mimea kwa hali ya hewa iliyodhibitishwa.

Mfumo wa kufunga kuku ndani ya jengo umejaa kuku weupe walioonekana kuwa katika hali nzuri. Vyombo vilivyoning'inizwa hutumika kuwapatia chakula na maji. Ishara ya malezi bora ya kisasa.

Mimea ya kijani imepangwa kwa mstari wa moja kwa moja kwenye shamba kubwa linaloelenea hadi upeo wa macho. Udongo mwekundu unaonekana kuwa na rutuba nzuri kwa kilimo. Mandhari ya mbali ina milima midogo na anga la buluu lenye mawingu mepesi. Mazingira ni tulivu yakiwa na mvuto wa asili ya mashambani.

Njia nyembamba ya udongo inakatiza kati ya mistari ya mimea ya kijani kibichi kwenye eneo la kilimo. Mandhari ya milima ya kijani imezunguka shamba hili huku anga ikiwa ya bluu na mawingu machache meupe. Mti mkubwa umesimama upande wa kushoto ikipamba mazingira haya ya asili ya tulivu.

Majani yameenea kwa uwingi kwenye ardhi tambarare yakionyesha mazao yaliyokomaa. Mashamba yamepangwa kwa mistari mizuri yakionyesha uzimamizi bora wa kilimo. Maji yanamwagwa kwa njia ya mipira ya kunyunyuzia yakichangia kustawi kwa mimea. Nyuma, majengo na miti mirefu imechukua sehemu ya mandhari ya eneo hili.

Maji yanamwagika kwa mtindo wa mduara kupitia mfumo wa kisasa ya umwagiliaji shambani. Mimea imeota kwa wingi kwenye ardhi iliyo ya kijani kibichi. Jua linamulika kutoka upande wa kulia likiangaza mandhari ya mashambani. Nyuma ya shamba kuna jengo jeupe na miti mirefu pembeni.

Mimea midogo imetandazwa kwenye udongo mwekundu, uliopandwa kwa mistari. Bomba jeupe limeegemea katikati likisambaza maji kwa njia ya mfereji midogo. Mfumo huo wa umwagiliaji unasaidia mimea kustawi ,kwa utaratibu bila kupoteza maji. Mazingira haya yanawakilisha juhudi za kilimo cha kisasa ,chenye tija na ufanisi mkubwa.

Maji yananyunyiziwa kwenye shamba lenye mimea michanga kupitia mabomba maalum ya umwagiliaji. Udongo umelowa na kung'aa kutokana na unyevu mwingi. Mistari ya mimea imepangiliwa vizuri na sehemu kubwa ya ardhi imefunikwa na matope. Mazingira yanatoa taswira ya kazi ya kilimo cha kilimo cha kisasa.

Mifereji mirefu imetegenezwa kwenye ardhi ya kilimo. Maji yakiwa yamejaa na kupita kati ya mistari ya udongo. Mabomba meupe yamelazawa juu ya udongo na mpangilio maalum. Mazingira ya shamba yamezungukwa na miti yenye majani mabichi na ukuta mrefu upo pembeni ukiweka mpaka wa eneo hili.

Mistari ya udongo imetandazwa kwa mpangilio wa mashamba ya kupandia mazao. Mifereji ya umwagilaji imepangwa kwa usahihi kati ya kila mistari tayari kusambaza maji shambani. Udongo unaonekana kukorogwa vizuri ukiwa na maandalizi kamili kwa ajili ya kilimo cha kisasa chenye tija.

Maji yanatirirka kutoka kwenye bomba na kuelekezwa kwenye shamba lililopandwa mimea ya kijani. Udongo unaonekana kua na unyevunyevu, na mimea inamea pembezoni mwa mifereji.

mimea midogo imepangwa kwa mistari kwenye udongo mekundu iliyolimwa vizuri bomba la umwagiliaji limenyooka pembeni kwa kila mistari likisaidia kusambaza maji moja kwa moja kwa kila mche, mazingira yanadhihirisha juhudi za kilimo cha kisasa chenye kutumia mbinu za kisayansi kuendeleza uzalishaji wa chakula shambani

Mfumo wa umwagiliaji wa kutumia nishati ya jua umewekwa shambani, ukiwa na paneli za sola kubwa juu ya nguzo imara. Maji yanasambazwa kwenye mimea kupitia mifereji midogo shambani.

Mifereji ya plastiki imewekwa kwenye matuta ya bustani, kwa ajili ya umwagiliaji wa matone. Mimea michanga imepandwa kwa mistari na kupewa nafasi ya kutosha kukua. Mazingira yanazungukwa na miti mirefu na uzio wa waya. Ardhi inaonekana kuwa na rutuba na imeandaliwa vizuri kwa kilimo.

Maji yanapita katikati ya mistari ya mimea kwenye shamba kubwa lililotanda hadi upeo wa macho. Udongo unaonekana kuwa mwekundu na umechimbwa vizuri kwa ajili ya umwagiliaji. Mimea imepangwa kwa mpangilio mzuri na mazingira yanaonyesha ajali ya hewa yenye jua na anga safi.